Ndani ya kituo cha kisasa, na kilichopangwa vizuri kwa huduma, shughuli za utoaji huduma za umma zinaedelea, ofisi ni pana na lina mwangaza wa kutosha, ikiwa na mustari mrefu ya madawati ya huduma , kila dawati lina mhudumu aliyevaa sare rasmi, tayari kusaidia wananchi, mbele ya kompyuta, mabango yaliyowekwa juu yanaonyesha huduma mbalimbali zinazopatikana, kuna zimepambwa kwa nembo ya huduma kenya, na kauli mbiu inaeleza huduma bora, likisisitiza lengo la kituo hicho.

Juu ya meza ya mbao , kuna marundo mengi ya vitambulisho, vya kitaifa ya jamhuri ya Kenya, zimepangwa katika mafungu mazito na kufungwa kwa kutumia nyuzi au mpira, kitambulisho kimoja kiko juu ya fungu la mbele, likonyesha wazi nembo ya picha, nafasi ya jina na maandishi taifa kuu ya Kenya, idadi kubwa ya vitambulisho hivyo, inaashiria kuwa, ni vipya na viko tayaribkwa ajili ya kugawia wananchi.

Hili ni ofisi la kituo cha huduma, mahudumu kadhaa wanatekeleza majukumu yao kwa bidii, wamevalia sare nadhifu yenye nembo ya huduma, shati nyeupe na vesti nyeusi. Wote wamejikinga kwa kuvaa barakoa, kila moja yuko mbele ya computer yake akionekana akishughulika na kazi za utowaji huduma, mwanamke aliye keti mbele anatazama upande wa kamera uku wengine wakiendelea na shughuli zao.

Safu ya wahudumu wa kituo cha huduma Kenya wameketi tayari kwenye madawati yao. Wote wakiwa wamevalia barakoa na sare zao za kikazi. Kila afisa yupo mbele ya kompyuta yake akishughulika na majukumu kwa umakini mkubwa. Mmoja wao aliye mbele kabisa anaonekana akiandika huku wengine wakitazama skrini zao. Hii ni taswira halisi ya ofisi yenye shughuli nyingi, inaonyesha ufanisi na utaratibu katika utoaji wa huduma muhimu kwa umma.

Umati mkubwa wa mashambiki wa soka wenye shauku wanashangilia kwa nguvu nyingi, kwenye jukwaa la uwanja. Wamevalia jezi za rangi ya bluu na nyeupe, wakinyanyua mikono yao juu kwa furaha. Mmoja wao katikati ameinua bango kubwa la bluu, huku akipaza sauti. Wengine wanapeperusha bendera za timu na kupuliza vuvuzela. Wakionyesha morali ya hali ya juu.

Kundi la wanaume linatoka kwa pamoja katika njengo la kisasa la huduma Kenya, wakionekana kumaliza shughuli zao muhimu , mbele yao ofisa wa usalama aliyevaa sare kamili amesimama imara akilinda eneo hilo kwa uangalifu ,jengo lenyewe lilopambwa kwa nembo ya taifa la rangi za huduma , inaonyesha kituo muhimu cha utoaji huduma za serikali kwa uma, huku bango la kando likisisitiza ahadi ya kuendeleza huduma bora.

Ni ndani ya kituo cha kisasa cha huduma Kenya ikiwa ni eneo pana la kusubiria imepangwa vizuri na viti vya wateja. Nyuma ya counter ndefu wahudumu wengi waliovalia sare wanatoa huduma Kwa wananchi Kwa kutumia kompyuta. Juu ya madawati kuna mabango inayoelekeza huduma maalum. Rangi nyekundu na nyeupe na kijani pamoja na nembo za huduma zimetapakaa kila mahali yakisisitiza lengo la kutoa huduma bora ama rahisi za serikali kwa raia.

Kwenye kituo cha huduma cha muda kilichojengwa chenye hema, wananchi wanapokea huduma mbalimbali za serikali. Maafisa wameketi kwenye meza wakishughulikia umma unaopanga foleni. Mabango yaliyobandikwa yanaelekeza watu kwenye madawati yanayotoa huduma kama cheti cha maadili mema na Bima ya Afya. Wote wamevalia barakoa kuonyesha uzingatiaji wa kanuni za afya katika eneo hili lenye shughuli nyingi.

Umati mkubwa wa mashabiki wenye shauku na furaha umefurika kwenye majukwaa ya uwanja wa michezo. Wengi wao wamevalia jezi nyekundu, wakionyesha kwa fahari uzalendo wao wa kuunga mkono timu ya raga ya Kenya. Baadhi wanaperusha bendera, wengine wanapiga picha na kuimba kwa sauti, wakishiriki kikamilifu katika hali hii ya kusisimua na ya sherehe.

Viogozi watatu mashuhuri akiongokwa na jaji mkuu aliyepambwa joho yake rasmi wemesimama bega kwa bega wakitabasamu kwa furaha. Tena mmoja wao ameshikilia kwa fahari nakala ya ripoti ya hali ya idara ya mahakama wakizindua mbele ya bango la tukio. Inaonekana wao unaashiria tukio muhimu na kihistoria katika utawala wa kihistoria nchini.

Mrundikano mkubwa wa vitambulisgho vya kitaifa umepangwa kwa utaratibu mzuri ndani ya trei ya kijivu. Kila rundo nene na kadi hizi zimefungwa na kanda za mpira zikiwa tayari kusambazwa kwa wananchi. Wingi huu wa vitambulisho unaashiria shughuli kubwa za usajili au ugawaji wa nyaraka muhimu za serikali zikiwa zimehifadhiwa kwa makini kwenye meza.

Shabiki shupavu anasimama katika ya umati mkubwa wa watu uwanjani akionyesha ushabiki wake wa kipekee. Amevaa kofia ngumu ya kijani na juu yake amewekelea fuzu kubwa la ng'ombe lilopakwa rangi za timu yake anayoipenda. Mkono wake mmoja anauinua juu na kushikilia fuzu hilo huku akiwa amezama kabisa katika msisimuko wa mchezo akizunguka maelfu wa mashabiki wengine wenye shauku.

Afisa aliye vaa rasmi ya shati nyeupe na kijibao cha buluu . Anafanya kazi kwa makini akitazama kompyuta iliyo mbele yake . Ameshika kalamu tayari kuandika kwenye nyaraka zilizo tandazwa kwenye kauta ya ofisi kupitia kizuizi cha kioo anaonekana amezingatia kazi yake huku mwenzake huko nyuma akishugulika mafaili tofauti . Ishara ya mazingira ya makazi yenye shughuli nyingi.

Mashabiki watatu wenye furaha tele wanashangilia pamoja wakionesha uzalendo wao. Mwanaume katika amejibaka rangi za bendera ya kenya usoni huku akitabasamu kwa upana akiwa amevalia jezi ya timu ya raga kando zake kuna watu wameingana naye kwa furaha . Mmoja akiwa amevaa kilemba cha kipekee chenye rangi za kitaifa msisimko wa mmoja wao unaonesha wasiwasi mapenzi yao kwa mchezo.

Picha hii inaonyesha jalada la waraka rasmi. Juu kabisa kuna nembo ya Jamhuri ya Kenya na nembo ya Tume ya Huduma za Mahakama. Chini ya nembo hizo kuna kichwa cha habari kikubwa kinachosomeka Judicial Service Commission . Sehemu ya kati ina mada kuu ya waraka, Internship and Attachment Policy for the Judiciary , ikiwa na picha ya sanamu ya Themis ishara ya haki, na chini kabisa kuna tarehe Mei ishirini na tatu mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu inaonyeshwa.

Mwanachi aliyevaa barakoa anamkabidhi kitambulisho chake afisa aliyebaki kizibao cha usalama cha manjano ili apate huduma. Afisa huyo anaipokea kwa umakini huku mwenzake aliyevaa shati jeupe na kitambulisho shingoni akitazama mbele kwa umakini tukio linaonyesha uingiliano rasmi kati ya wanachi na maafisa wa kiserikali katika kituo cha huduma.

Picha hii ni ya rangi nyeusi na nyeupe, inaonyesha watu wakiwa kwenye foleni ndani ya idara ya umma. Wamejipanga mbele ya meza ya huduma wakisubiri zamu yao. Kwenye ukuta kuna maandishi yanayoonyesha kuwa ni sehemu ya kuchukulia hati ya kusafiria. Mhudumu mwanamke aliyesuka nywele anaonekana akizungumza na wateja, ambao baadhi yao wanajaza karatasi. Hali inaonyesha utaratibu wa kawaida katika jengo la serikali lenye shughuli nyingi.

Matimu kubwa wa mashabiki wenye shauku kumekusanyika katika eneo la wazi kuunganisha watu wa rika mbalimbali kwanzia watoto hadi watu wazima katikati yao bango jeupe lenye maandishi Alalzizi FC imeinuliwa juu likionyesha wazi timu wanaoshabikia kwa moyo wote, nyuso za wengi zimejawa na furaha na msisimko likiridirisha upendo wao kwa mchezo wa kandanda na nguvu ya umoja inayotokana na ushabiki.

Mshabiki wa kike alijawa na furaha, anasherehekea kwa shauku kwenye wanja wakandanda akiwa mvali ya jezi ya timu ya bandari, Na koti la jeans , anainua juu skafu nyeupe, yenye jina ya timu anayopenda. Tabasamu yake pana inaonyesha upendo na uungaji mkono wake wa kalabu hiyo, huku wachezaji wengine wakionekana nyuma yake kwenye uwanja wa kijani kibichi.

Chini ya hema maafisa watatu wanahudumia uma kutoka kwenye meza ya mbao wakitumia kompyuta mpakato na nyaraka. Mabango yaliobandikwa kwa mkono yatangaza huduma za serekali ikiwemo fomu ya polisi na cheti cha tabia njema . Safu za viti vya plastiki vya bluu vimepangwa kwa ajili ya wananchi wanaosubiri kupata huduma, huku gari likionekana nyuma la eneo la shughuli.

Afisa wa huduma kwa wateja mwenye tabasamu la ukarimu, anahudumia mwanamke aliyevaa koti la kijeshi na bareti kwenye kituo cha kisasa cha huduma, wakiwa wameketi kwenye dawati la mbao. Mazungumzo yao yanaonekana kua mepesi na ya kirafiki. Mazingira ya ofisi yamepambwa kwa nembo za rangi za huduma, ikisisitiza utoaji wa huduma bora za serikali kwa urahisi kwa wananchi.

Kikosi cha wachezaji cha wakandanda wakiwa wamevalia jezi nyeusi na mistari ya rangi ya machungwa wanasheherekea kwa shangwe kubwa kwenye uwanja wa mpira wamekumbatiana kwa furaha wakiruka na kuonyesha mkono juu ya angani kuashiria ishindi, katikati yao kiongozi wao wanajiunga na sherehe hizo akitabasamu nao nyuma yao kwenye majukwaa ya uwanja mashabiki wanatazama tukio hili la kusisimua la ushindi wa timu.

Mwanariadha anaonekana akitoka katika shimo la mchanga wakati wa mashindano wa kuruka umbali mrefu. Mchanga mwingi unapepea hewani kutokana na kishindo cha kutua kwake, ikionyesha nguvu ya kasi aliyoitumia. Mwanariadha huyo anaonekana dhahiri akijitahidi huku nyuma yake kukiwa na majukwaa ya uwanja wa michezo. Hasira hii ime imekamata kwa ustadi kabisa wakati uliojaa nguvu na ari ya kimashindano.

Katika picha hii tunaona vijana wawili wakifurahi uwanjani. Mmoja anapiga picha akiwa amevaa fulana nyeusi. Mwenzake aliyevaa shati ya rangi nyingi na kofia anatoa ishara ya mkono. Nyuma yao, jukwaa limejaa pomoni umati mkubwa wa watu. Hali inaonyesha msisimko na shangwe, kama vile kwenye mtamasha mkubwa la muziki au mechi muhimu ya mpira.

Kundi la viongozi wakuu wa serikali wamesimama pamoja kwa picha ya pamoja. Majaji wawili, wakiwa wamevalia majoha yao rasmi ya rangi nyeusi, nyekundu na kijani, wamesimama pembeni ya viongozi wengine watatu waliovalia suti na vifu. Wote wanaonekana wenye furaha na heshima. Nyuma yao, kuna bendera za taifa na mlango mkubwa wa jengo, kuashiria kuwa, ni tukio muhimu la kiserikali.

Kiongozi wa kisisasa Kalonzo Musyoka, amesimama kwa ujasiri mbele ya jukwaa ndogo akihutubia umati wa wafuasi wake. Amezungukwa na kundi kubwa la wanasiasa wenzake na wafuasi, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi na kofia za rangu ya bluu wakionyesha umoja wao. Mabango yenye jina lake na kauli mbio ya kampeni yamebandikwa kwenye jukwaa, yakiimarisha ujumbe wa kisisasa katika mkutano huu uliyojaa watu.

Mfuasi shukavu wa kisiasa anadhihirisha uungaji mkono wake kwa njia ya kipekee. Akiwa amevalia kofia na barakoa zilizotengenezwa kwa karatasi. Kila mmoja imepambwa kwa maandishi mekundu yanayohimiza kura kwa Moi pamoja na nembo maarufu ya jogoo ya chama cha Kanu. Macho yake yanaonekana kati ya vifaa hivyo yanaonyesha hisia kali na ya kujitolea kwake katika harakati za kisiasa.

Mbele ya ukumbi mpana na wa kisasa, watu kadhaa wameketi kwenye viti vya chuma vinavyong'aa, wakisubiri huduma. Mbele yao, kuna kaunta ndefu za rangi ya buluu na nyeupe, zikiwa na madirisha ya vioo ambapo maafisa wanahudumu. Sakafu ina vigae vinavyong'aa na taa za dari zinaangaza eneo lote. Hii inaonekana kuwa ofisi ya serikali, kama vile idara ya uhamiaji, ambapo watu wengi wanakusanyika kupata huduma.

Kwenye eneo lenye shughuli mingi chini ya hema. Umati wa wananchi umejipanga mbele ya meza ndefu ya kijani. Maafisa kadhaa wakiwa wamevalia barakoa kama wateja wao wameketi tayari kutoa huduma mbali mbali za serikali. Muingiliano huu unaonyesha jinsi huduma muhimu zinavyoletwa karibu na raia katika mazingira ya utaratibu na umakini.

Ukumbi mkubwa wa uhuduma kwa wateja umejaa watu wengi walioketi kwenye viti vilivyopangwa kwa mistari, wengine wamesimama kwenye kaunta za huduma wakionekana kusubiri kuhudumiwa na maafisa walio nyuma ya madirisha ya vioo. Ukumbi una muundo wa kisasa wenye rangi za blue na nyeupe na taa angavu. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi katika kituo cha serikali au benki.

kiwanja mkuu wa michezo umejaa umati mkubwa wa watu waliojipanga kwenye majukwaa. Katikati ya uwanja kuna njia za kukimbilia za rangi ya udongo na uwanja wa nyasi wa kijani kibichi. Wanariadha na maafisa wa michezo wametawanyika uwanjani, huku baadhi ya wakimbiaji wakionekana wakijiandaa kuanza mbio. Umati mkubwa unaonyesha kuwa ni tukio muhimu na la kusisimua la kimichezo.

Mwanamume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya kijivu ameketi kwenye kiti cha plastiki na anajaza fomu kwa makini akiwa kwenye meza ambayo watu wengine kadhaa wamemzunguka wakifuatilia kwa utaratibu anachofanya. Mtu mmoja mbele anashikilia karatasi na mwingine amesimama nyuma yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya muda yakiwa na ukuta wa bati na inaashiria shughuli za usajili au uandikishaji wa umma.

Chini ya hema jeupe, afisa mmoja ameketi kwenye meza ambayo akiwahudumia wananchi waliojipanga kwenye mstari mrefu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato na kifaa cha kielektroniki cha usajili. Watu wanasubiri kwa utulivu kupata huduma katika tukio hili linalofanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Mtu aliyefika mbele anashikilia nyaraka zake tayari kuhudumiwa.

watu wamekusanyika nje kwa ajili ya shughuli inayoonekana kuwa ya usajili au mkutano wa kijamii. Wanaume kadhaa wameketi kwenye meza ya mbao, wakijaza fomu kwa makini sana .Mwanamke kijana mwenye nywele ndefu za kusuka na rangi samawati anasimama karibu nao akiangalia kinachoendelea. Wengine wamesimama na kuketi kwa nyuma wakiangalia wakionekana kusubiri zamu yao, karibu na jengo lenye ukuta wa bati.

Jaji mkuu mwanamke, akiwa amevalia joho lake rasmi lenye rangi nyeusi na nyekundu, anashuka ngazi pamoja na kiongozi mkuu wa serikali aliyevaa suti ya kijivu. Wanatoka katika jengo kubwa la mawe wakikanyanga zulia jekundu. Wanasindikizwa na wasaidizi na maafisa wa usalama. Hali hii inaonyesha utaratibu rasmi na heshima katika tukio muhimu la serikali.

ndani ya boxi la kadibodi kuna pasipoti kadhaa mpya za Jamhuri ya Kenya. Pasipoti hizi zina rangi ya samawati iliyokolea na nembo ya taifa ya dhahabu. Maandishi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanaonekana wazi juu ya jalada. Pasipoti hizi zimepangwa kwa utaratibu. Mbele yake kuna vitu vyembamba vyeusi vilivyosimama kwa mstari na kuna kifunganisho cha plastiki pembeni.

Pasipoti ya Jamhuri ya Kenya imefunguliwa ikionyesha kurasa mbili za taarifa za msafiri. Ukurasa wa chini una picha ya pasipoti ya kijana mwanaume, na jina lake la kwanza Joshua linaonekana wazi. Utaifa wake umeandikwa kama Mkenya. Ukurasa huu una maelezo ya ziada kama vile rangi ya macho na alama maalum inaangaziwa. Sehemu nyingi za taarifa binafsi kama vile tarehe ya kuzaliwa na sahihi imefichwa kwa ajili ya kulinda usiri. Waraka huu ni muhimu kwa ajili ya safari za kimataifa.

Mwanamke mwenye wadhafa ameketi kwenye kiti cheusi mbele ya mikrofoni, akionyesha sura ya umakini mkubwa. Amevalia koti la rangi ya samawati, miwani na mkufu mweupe wa lulu shingoni mwake. Nywele zake ndefu zimesukwa kwa ustadi. Bango jeupe lililo nyuma yake lina nembo za tume ya huduma za mahakama, ikidhibitisha kuwa yuko katika hafla rasmi za kiserikali. Muonekano wake unaashiria mamlaka na uzito wa jambo analolizungumzia.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wafanyikazi ,wamekusanyika ndani ya ukumbi mkubwa kwa nyuma. Mwanaume mmoja anasimama mbele yao akitoa maelezo wengine wakimskiliza kwa makini. Ukumbi huo unaonekana kuwa na kituo cha huduma kwa nyuma, kama inavyoonekana kwa mabango yalivyoandikwa ukutani. Kuna kaunta za huduma, viti vya kungojea, skrini inayoonesha nambari ya mteja anayehudumiwa. Mazingira yanaashiria mkutano wa kikazi uanendelea katika eneo la wazi la ofisi.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama ofisi. Mtoto mdogo wa kike ameketi kwa utulivu juu ya kiti kirefu. Anatazama mbele yake kwenye kamera ya picha iliyowekwa kwenye utatu. Kwenye meza kuna maafisa watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, ambao wanasimamia shughuli hiyo kwa kutumia kompyuta. Nyuma yao kuna kabati iliyojaa mafaili mengi. Mazingira yanaonyesha kuwa ni mchakato rasmi, pengine wa kutengeneza kitambulisho au hati ya kusafiria.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza ya mbao akiwahudumia wanawake wengine watatu waliokusanyika mbele yake. Anatazama nyaraka huku akiwa anatabasamu na meza yake imejaa karatasi na kifaa cha kubana karatasi. Wanawake waliosimama wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali na vitambaa vichwani na wanaonekana wakikagua karatasi zao kwa makini. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la matofali na watu wengine ikionyesha kuwa ni tukio la kijamii au kutoa huduma.

Mwanamume mmoja akiwa amevalia shati jeupe, ameketi mbele ya kifaa cha kielektroniki. Anaweka kidole chake cha gumba kwenye scanner ya alama ya vidole kama sehemu ya mchakato wa usajili. Nyuma yake, kundi la watu wenye hadhi wakiwemo waliovalia suti, wanasimama wakitazama kwa makini. Counter ina vifaa vingine vya kisasa vya kidijitali, vikiwemo kompyuta na kamera. Hii inaonyesha tukio muhimu la kiserikali linalohusisha utoaji wa huduma kwa njia ya kielektroniki.

Viongozi wawili mashuhuri wanatembea pamoja huku wakitabasamu. Mmoja amevaa shati jeupe na tai yenye milia. Na mwingine amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Wanafuatwa na kundi la watu wengine, wakiwemo maafisa wa usalama na wasaidizi, wote wakiwa wamevalia nadhifu. Wanatembea kwenye njia ya mawe mbele ya jengo kubwa. Mandhari yote yanaashiria tukio rasmi la kiserikali.

Wanaume watano wamekusanyika katika mkutano ndani ya ofisi inayoonekana kuwa ni ya serikali kutokana na bango la Huduma Kenya lililoko ukutani. Mtu mmoja ameketi nyuma ya meza ya mbao akionekana kama afisaa anaye anawahudumia wengine wanne walio keti mbele yake. Mmoja wa wageni aliye vaa koti la rangi ya kawahia anazungumza huku akishikilia baadhi ya nyaraka. Wote wanaonekana kuwa katika majadiliano mazito na ya ki kazi.

Katika eneo linaloonekana kuwa la usajili wa nje, mhudumu wa kiume aliyevaa koti jeupe na barakoa anamsaidia mwanamke kuchukua alama yake ya kidole. Mwanamke huyo ambaye pia amevaa barakoa na ana nywele za kusuka, anatazama chini kwa makini huku kidole chake kikiwekwa kwenye pedi ya wino. Wamekeeti kwenye meza iliyo na fomu , stempu , na vifaa vingine vya ofisi , na mtu mwingine pembeni anaonekana akijaza karatasi.

Kundi la wanawake na wasichana wameketi kwenye viti vya kungojea, wakimskiliza kwa makini mwanamume mmoja anayewahutubia. Mwanamume huyo mwenye umri mkubwa na upara, anaonekana kuwa kiongozi au ofisa anayetoa maelezo, huku akiwa ameshikilia nyaraka mkononi. Wanawake hao walioketi katika eneo linaloonekana kama ofisi au kituo cha huduma, wanaonyesha umakini wa hali ya juu. Nyuma yao kuna dirisha kubwa na mazingira yote yanaashiria kikao cha mafunzo au cha utoaji huduma.

Kwenye uwanja wa mpira wa miguu, timu ya wachezaji imesimama mbele ya mashabiki wao. Wachezaji wengi wakiwa wamevalia jezi za njano na kaptura nyeusi wanapiga makofi kuwashukuru wafuasi wao waliojipanga kwenye majukwaa ya blue . Katikati ya wachezaji hao, kipa wao amevaa jezi nyekundu. Mashabiki ambao nao wamevaa rangi za timu yao wanashangilia wachezaji kwa furaha. Hii ni taswira ya shukrani na umoja baada ya mechi.

Foleni ndefu ya watu inajipanga kwa utulivu ndani ya jengo linaloonekana kua la kiserikali au benki ya zamani. Wanasubiri kupata huduma mbele ya kaunta ndefu ya mbao iliyongarishwa, iliyotenganishwa na wahudumu kwa vizuizi vya chuma. Miongoni mwao ni watu wa rika na mavazi mbali mbali wakishikilia nyaraka zao katika mandhari ya kawaida ya utoaji wa huduma kwa umma.

Hii picha ni cheti cha kuzaliwa kutoka kwa Jamhuri ya Kenya. Kichwa cha waraka kinasomeka wazi, cheti cha kuzaliwa. Cheti kinaonyesha kuwa mtoto wa kike alizaliwa katika hospitali ya Embu, iliyoko wilaya ya Embu Magharibi, mkoa wa Mashariki. Maelezo mengine muhimu kama vile tarehe ya kuzaliwa na majina ya wazazi yamefichwa kwa ajili ya faraga. Hata hivyo, inaonyesha kuwa taarifa iliyotolewa na mkunga na cheti kimesainiwa na naibu msajili wa wilaya.

Majaji watatu wakuu wameketi kwenye jukwaa la juu la ndani ya ukumbi wa mahakama. Wote wamevalia majoho yao rasmi mekendu na meusi yenye mikosi mieupe shingoni, mbele yao kuna meza iliyofunikwa na nguo nyeupe na imejaa mafaili na chupa za maji, Nyuma yao bendera ya kitaifa na bendera nyingine zimesimama imara mbele ya pazia ya dhahabu. Chini mawakili na maafisa wengine wa mahakama wanafuatilia kwa makini.

Kundi kubwa la mawakili, wakiwa wamevalia sare lasmi ya kikazi, wamekusanyika kwa ajili wana mkutano na wanahabari, wamesimama nyuma ya jukwaa lenye maikrofoni, anaonekana akizugumza, baadhi ya wanachama wameshikilia mabango yenye jumbe za kutetea uhuru wa idara ya mahakama, tukio hili linafanyika nje ya jengo kubwa, na nyuso za washiriki zinaonyesha uzito wa azimio lao.

Kundi kubwa la mashabiki wa kandanda. Wengi wao wamevalia jersey ya kijani na nyeupe wakishangilia timu yao. Mtu mmoja katikati yao anainua skafu yenye maandishi Gor Mahia Fc kwa furaha huku wengine pembeni yake wakiwa wamevaa barakoa na fungu la kichwa. Nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimko mkubwa wakishangilia timu yao.

Timu ya wachezaji wa mpira ya miguu iko kwenye uwanja wa nyasi, ikifanya mazoezi ya kupasha moto misuri .Wote wamevalia sare nyekundu zinazo fanana na wanaonekana wakiruka na kunyanyua magoti yao juu kwa pamoja. Nyuso zao zinaonyesha furaha naali wanapojiandaa kwa ajili ya mechi au mazoezi zaidi .Nyuma yao lango la mpira wa miguu linaonekana likikamilisha madhari ya michezo.

Mbele ya jengo kubwa la posta kuu jijini Nairobi, kuna shughuli nyingi. Mstari wa pikipiki za huduma za kusambaza barua na vifurushi umeegeshwa kando ya barabara. Mmoja wa wahudumu aliyevaa sare za kazi na kofia ngumu ya manjano ameketi juu ya pikipiki yake yenye sanduku kubwa la kubeba mizigo. Watu wengine wanaonekana wakitembea karibu na mlango mkuu wa jengo hilo refu, ambalo lina alama kubwa yenye jina ya shirika hilo. Anga linaonekana kuwa na mawingu na mwanga wa jua.

Kikundi cha wachezaji wanne wa kike wa timu ya taifa ya Kenya ya mpira ya kikapu wanatabasamu kwa furaha. Wamevaa jezi zao nyeusi na nyekundu zinazowakilisha nchi yao, mchezaji mmoja aliyesimama nyuma anainua mmipira miwili ya michezo juu kwa mikono yote miwili. Nyuso zao zimejaa tabasamu pana wakionyesha umoja na ari ya kimichezo mbele ya kamera.

Mwanamke kiongozi anatoa hotuba kwa shauku kubwa, mdomo wake ukiwa wazi anapozungumza kwenye maikrofoni. Amevalia gauni la kitenge lenye rangi ya manjano na blue pamoja na mkufu wa shanga za manjano. Nywele zake zimesukwa vizuri na anavaa miwani. Nyuma yake kuna mabango yenye nembo ya taifa na maandishi yanayohusiana na haki, kuashiria kuwa yuko katika hafla muhimu ya kiserikali.